Hili ni duka kubwa la kuuza magari. Kuna wauzaji na kuna wanunuzi ambao wanasaidiwa na wauzaji kujua gari ambalo wanataka. Kuna magari ya aina tofauti tofauti. Katika duka hili, kuna taa nyingi sana zilizopangwa kwenye paa la duka hili.